Kuna mtu ambaye anapewa elfu mingi sana. Atazitumia kufanya vitu tofauti tofauti kama kununua nguo, chakula ama kulipa karo ya mwanafunzi.

Kila mtu ako na kazi yake hapa sokoni. Kuna viti ambazo ziko nje na hapa wanatengenezea watu nywele. Ukipita hapo unaeza itwa na mtu tofauti tofauti ili kuekewa mapambo.

Hapa ni sokoni na mtu huyu hana wateja. Anauza maziwa kwenye duka lake. Amefungua mlango na ameboeka sana. Kuna nyumba ingine hapo kando yenye haijafunguliwa kabisa.

Hapa ni matanga na kuna gari tofauti tofauti zenye zimewekwa kando, zinatumika kubeba watu baada ya matanga hili. Ni kama imeisha na watu wanatoka wakirudi makwao.

Pesa hizi ni elfu mbili. Unaeza zitumia kwa njia tofauti tofauti. Mwenye amezibeba ni msichana na makucha yake inaonyesha hivyo. Unaeza itumia kununua chakula, kulipa karo ama kuieka kwa matumizi ya baadae.

Simu hili lenye huyu mtu amebeba inaguzwa na inafanya. Inaonyesha hapo mbele kwamba kuna huduma tofauti tofauti za safaricom kama kuweka pesa na kutoa na pia inakuonyesha pesa zenye uko nazo zote kwa laini hilo.

Mtu huyu anatabasamu akionyesha mzungu huyu kitu ambayo imeandikwa kwenye karatasi nyeupe. Wanacheka na nikama wamefurahi sana. Msichana huyu amejieka vizuri na amepaka kucha rangi nyekundu.

Mtu huyu amebeba hamsini mbili, mia moja na mia mbili. Anataka kwenda kuzitumia kununua vitu ama kuzieka. Anaeza ziunganisha pamoja ili zikuwe mingi.

Gari hili ni nyeupe na iko kwa barabara inakimbia. Wameandika nambari yake hapo mbele na pia iko na taa ambayo inawaka usiku. Hapo kando kuna manyumba yenye imejengwa na kuna miti ambazo zimemea.

Gari hili halina nyuma na limetengenezwa hivyo. Iko na nambari yake hapo mbele na taa mbazo zinawaka usiku. Imeekwa kwa nyasi ambayo hakuna kitu yenye imemea hapo chini. Hapo kando kuna miti ambazo zimemea.

Wanauza maziwa na inaitwa Destiny dairies . Wamechora ng'ombe na maziwa hapo juu kuonyesha kwamba hapa inahudumia vitu hizo pekee yake. Kuna watu wengi wasichana wawili na vijana ambao wenye wako kwa foleni.

Gari hizi ni mpya kabisa na zimepangwa kwenye foleni. Kuna zenye nyeupe na zingine ni nyeusi, ziko na taa mbele. Hapa wanaziuza na kila mtu anakuja tu kuchagua yenye anataka.

Sehemu hili linaonyesha huduma mbali mbali za M-Pesa kama kutoa pesa, kulipa, kununua bamba na pia kufuliza. Unaweza onyeshwa pesa ambayo umebaki nayo kwa simu.

Gari hizi zinauzwa na woria na amezieka kwenye foleni. Kuna nyeupe na kuna nyeusi. Amesimama hapo kando akielezea watu bei zao.

Mtu huyu ako na maelfu mingi sana. Anataka kuzieka pamoja na kuzifunga. Anaeza zitumia kulipa karo, kulipa deni ama kununua kitu ambacho atataka.

Kwenye soko hili wanauza viatu za aina mbali mbali. Mtu huyu pia anashona viatu zenye zimeraruka. Ametoka kidogo na hayuko. Ameenda kuchukua kitu. Hapo mbele kuna ndoo yenye inawekwa maji yenye inatumika kuziosha.

Benki hii ni kubwa sana na imejengwa vizuri. Mbele yake kuna gari ambayo zimesimama na watu wenye hizi gari ni kama wameingia ndani, kushughulikiwa. Zina rangi tofauti tofauti. Kuna nyekundu na pia kuna nyeupe.

Kwenye soko hili kuna kazi tofauti tofauti. Kuna duka ambazo inauza vifaa za wasichana za urembo na inawatengenezea kucha na kupaka. Kuna kibanda ingine apo mbele ambayo wanauza maji na pia kuna mama mwingine ambayo ni mwislamu na anapita hapo.

Kwenye hili jumba wanauza maziwa na hapo juu wameandika Yustina kumaanisha hapa ni kwake. Kuna watu ambao wamekaa hapo ndani, kuna meza, kuna ndoo na vibuyu nje. Hapo kwenye ukuta wamechora ng'ombe.

Duka hili linauza vitu tofauti tofauti na pia wako na huduma za M-Pesa .Hapo mbele kuna mtu wa pikipiki ambaye anasimamisha ili aweze kununua kitu kuna pia baiskeli ndogo hapo ya mtu yule ambayo amesimama hapo mbele ya duka.

Huyu amebeba kwa mkono yake simu yenye ni nyeusi nyuma. Anatumia huduma za Safaricom ya M-Pesa. Imeandikwa jinsi mtu anafaa kutoa pesa, kulipa ama salio yake.

Hapa ni kituo cha gari. Kuna aina tofauti tofauti apa na pia zina rangi ambazo hazifanani. Kuna yenye ni nyeupe, kuna yenye nyuma yao ni refu, kuna yenye hazina nyuma. Kuna nyumba ambayo imejengwa pia kubwa hapa.

Kuna nyanya, vitunguu na viazi. Nyanya zinaweza tumika kukaranga chakula tofauti tofauti. Kwanza unaweza weka kitunguu kwa mafuta, alafu ukate nyanya uweke na pia uweke viazi. Viazi pia unaweza weka kwa mafuta na upike kama zimekauka.

Tunaelezwa jinsi mtu anaeza pata huduma ya Madison insurance kwa kubonyeza 828. Pia inasaidia watu walemavu. Kuna msichana ambaye amesaidika sana na amefurahi.

Pesa hizi ni elfu mingi sana. Zinaweza tumika kwa njia tofauti tofauti. Inaonyesha kwamba ni za inchi Kenya. Unaweza zitumia kulipa karo, kulipa deni, kununua bidhaa tofauti tofauti.

Kwenye duka hili wanauza vitu mingi sana. Kuna mhuduma ambaye amevaa nguo yake ya kazi yenye imeandikwa Daima. Kuna maziwa tofauti tofauti hapo kwenye kabati na mtu anachukua yenye inambamba .

Watu hawa wamekuja kununua nguo kwenye soko hili. Wanatembea wakichagua tofauti tofauti ambazo wanataka. Wamezianika hapo juu na kuna zenye ziko chini. Wameandika nambari hapo nyuma pia.

Gari hizi ni tofauti tofauti. Kuna nyeusi, nyekundu na nyeupe. Zimepangwa kwenye laini na ni kama zimekuja kutengenezwa na zingine pia zimekuja kuoshwa. Kuna njia hapo katikati ambayo mtu anapita.

Soko hili ni chafu sana na haijafagiliwa kwa muda mwingi sana. Watu hawa wa serikali ni kama hawafanyi kazi kwa bidii. Wanauza mboga zenye zimewekwa kwa gunia na zingine zimemwagwa chini. Wauzaji hao wako hapo kando.

Hapa kwenye hili jumba wanauza gari tofauti tofauti. Zimepakwa rangi yenye ni nyeupe, nyeusi na hata nyekundu. Wameandika nambari zao hapo mbele na zimewekwa kwa laini moja.

Gari hizi zimepangwa kwa laini na ni za tofauti tofauti. Kuna yenye rangi nyeupe na kuna yenye ni nyeusi. Zimeekwa kwa barabara na hapo kando kuna nyumba zilizojengwa.

Hizi ni nguo ambazo zinataka kuuzwa. Zimeletwa sokoni na mwenye hizi nguo hajazifungua, ili aone ni nguo aina gani ambazo ziko ndani. Watu hupenda kuchagua ili wapate mavazi.

Pesa hizi ni elfu mingi sana na zinaweza tumika kwa njia tofauti tofauti. Unaweza tumia kulipia mtu karo, kulipa deni, kununua bidhaa ambayo unataka kama nguo, kusaidia maskini ama kuziweka ili uweze kuzitumia baadaye.

Soko hili wanauza vitu fofauti tofauti. Kuna nguo ambazo zimeanikwa na ni za rangi tofauti tofauti. Kuna mboga, kuna dania, kuna kitunguu, kuna nyanya na kuna mifuko ambazo zimewekwa hapo juu yenye mtu anaweza bebea kitu.

Hizi ni elfu za manoti na zinaweza tumika kwa njia tofauti tofauti, ni za Kenya na ni za kitambo, saa hizi hazitumiki, ungeweza kuzitumia kulipa karo, kununua chakula ama bidhaa yoyote.

Apa wanauza shuka, nguo tofauti tofauti. Mtu wa apa ameeka hizi vitu zake kwa njia za maana. Ametengeneza kabati ambazo amezieka vizuri sana na zinakaa poa .

Kuna mtu ambaye amekuja na mtungi yake ya gas ili aende apike nayo kwake. Kwenye hili duka wanauza vitu tofauti tofauti kama soda. Kwenye hii duka, wameandika kwamba wako na huduma za m-pesa hapo nje kwa mlango.

Kwenye hili soko wanauza vitu tofauti tofauti, kuna nyanya, dania, kitunguu, maembe, ndimu. Mtu ananunua kile anachotaka yenye anaenda kupika nayo. Mtu ata anaeza tumia nyanya na kitunguu kwa mafuta na aeke ata nyama na ikuwe tamu.

Hili duka linaitwa GSP na linauza vitu tofauti tofauti. Kama maji ya kukunywa, yenye imewekwa kwa chupa, maziwa yenye ni tofautu tofauti.

Pesa hizi ni elfu mbili na imeandikwa kwenye inatoka, inamaanisha inatoka nchini Kenya. Unaweza itumia kwa shughuli tofauti tofauti kama kununua chakula na vitu vingine.

Wasichana hawa watatu wamevaa nguo tofauti tofauti na viatu. Mmoja amebeba mkoba nyeusi. Wote wamekuja kwenye kituo cha safaricom, ili kuhudumiwa. Kuna watu hapo ndani wenye wanawasaidia kufanya kile wanachotaka.

Hapa tunaonyeshwa kazi za watu wa Safaricom. Tunaonyeshwa mabakio yenye iko kwa simu yenye ni pesa, jinsi ya kununua bamba . Pesa ambayo imetumiwa kwa Beth na Brian na vitu vingi tofauti.

Gari hili kubwa linatumika kutoa gari kwenye kituo moja hadi ingine. Zote ni nyeusi ,inaeza beba yenye zimeharibika ama zenye ni mpya na zinatakikana mahali kwa haraka.

Watu hawa wamekuja kuhudumiwa na watu wa Safaricom. Ni kama wako na shida kwenye M-pesa yao, ama wanataka kutoa pesa ama wengine wanataka kuweka. Kuna mama Muislamu ambaye amesimama katikati na kando yake kuna vijana wawili.

Mama huyu amekaa chini na amejifunika leso, anatengeneza vitu vya mapambo za watu wa maasai. Watu wanezatumia hizi mapambo kwa njia tofauti tofauti. Unaweza weka kwa maskio, kwa shingo ama kwa kiuno.

Duka hili ni safi na imejengwa karibu na barabara. Mtu huyu anauza vitu tofauti tofauti kama kuna switi , kuna vitu mingi yenye unataka. Anapea watu pia huduma za M-Pesa na ameandika hapo nje. Ameeka pia nambari yake ya simu yenye mtu anaeza piga.

Kwa hii soko kuna duka yenye wanauza soda na pia kuna huduma za M-Pesa. Kuna mtu ambaye ameshika baiskeli na anataka kuingia kwenye duka hilo la kuuza soda. Mwingine amekaa chini akikula kitu.

Mtu huyu amebeba simu yenye ni nyeupe na inafinyiliwa apo mbele. Ameibeba kwa mkono mmoja na ingine anatumia kufinya. Anataka kutuma pesa kwa sababu ako kwa huduma za M-Pesa. Unaeza tuma pesa, kutoa ama kuekewa.

Soko hili lina watu tofauti tofauti, wanauza pia vitu zenye ni mingi sana. Kuna maembe, kuna viazi na kuna ata samaki. Watu hawa wameeka vitu wanavyouza chini na kila mtu anakuja kwa soko na kununua kile ambacho anataka.

Duka hili wanauza vitu tofauti tofauti. Kuna karatasi ambazo wanatumia kubeba bidhaa unapoenda mahali na pia, kuna mtu mwenye amemaliza kuuza mboga yake na ameeka besheni zake hapo nje. Kwenye hili duka pia kuna huduma za M-Pesa.

Kwenye soko hili wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna mama ambaye akona kibanda na anauza ndizi. Ameziweka kwenye meza. Kuna barabara ambazo gari tofauti zinapita. Hapo hivo kuna duka ambayo imeandikwa Mpesa kumaanisha inafanya kazi hizo za kutoa pesa ama kuweka.

Mtu huyu anauza nguo zenye ziko na rangi tofauti tofauti na zinapendeza mno. Amezieka kwenye kabati kutoka juu na chini na kuna zenye amezianika kwa ukuta.

Hapa wanauza mapambo tofauti tofauti, huwa zinatengenezwa sana sana na watu wa Maasai. Mtu anaeza zivalia kwa shingo, kiuno, miguu na hata kwa nywele. Hapa zimeekwa hivi kwenye hili chumba na ziko mingi sana. Kuna hadi kibeti zenye ziko hapa.

Panauzwa tofauti za viatu hapa. Kuna zenye zimeshikiliwa na kamba na zimeekwa juu. Kuna zingine zimewekwa kwa meza ambayo imetengenezwa kubwa sana. Wameeka karatasi ndani zao, ndo zisikuwe kubwa kwa sababu zimewekwa kwa jua.

Gari hizo zimebebwa na zimepata ajali, zote zimefungwa na ziko nne. Zimebebwa na lori kubwa kwa barabara na zinapelekwa kwenye stesheni ya polisi.

Gari hili limewekwa hapo na mwenyewe ako hapo kando. Limewekwa kwa nyasi na kwa uwanja. Hapo kando kuna miti ambazo zimemea refu sana. Gari hili nyuma yake iko wazi na haijafunikwa na kitu yeyote.

Gari hizi ni za aina tofauti tofauti na rangi pia. Kuna nyeupe na nyekundu. Hapo nyuma kuna nyumba ambayo imejengwa refu sana. Hapa inaitwa Car Locus, wameweka namba yao ya simu ambayo mteja anaeza wapigia nayo.

Hapa kuna vyakula tofauti tofauti. Kuna machungwa, maembe na hata vingine. Muuzaji huyu anaziuza kwa bei tofauti tofauti na mtu anachagua kile anachotaka.

Gari hili lina rangi nyeusi na nyuma yake imeandikwa jina na nambari yake. Imeekwa hapo kando ya nyumba kwa sababu mwenye anaiendesha hajakuja.

Mtu huyu amenunua gari anayetaka sana. Amefurahi na ameiangalia. Ina rangi nyeusi na amevaa suti nyeusi na nguo ya ndani ni nyeupe. Amenyoa nywele yake.

Hapa ni mahali ambapo watu wanaweka gari yao wakitaka kuingia ama kufanya shughuli tofauti tofauti. Kila mtu ameambiwa jinsi anavyopaswa kuweka gari yake. Kuna gari nyeupe, zingine ziko na rangi tofauti tofauti.

Hapa ni benki na watu wanakuja kwa njia tofauti tofauti. Kuna watu ambao wanakuja kuweka pesa kwa M-Pesa, kutoa pesa na wengine wanakuja ili kuelezewa.

Gari hili limesimamishwa kwa barabara na linatumika kubeba wasafiri kutoka nchi ingine ama kutoka kwa boma hadi kwa barabara. Hapo kando kuna miti ambazo zimemea vizuri sana.

Hii nyumba imejengwa vizuri sana na pesa mingi. Magari zenye zinauzwa apo chini zenye ni tofauti tofauti. Mtu akikuja apa anakuja kutazama yenye anataka na kuweza kununua. Sakafu pia imetengenezwa vizuri.

Duka hili wanauza vitu tofauti tofauti kuna soda, kuna maji, kuna keki, kuna switi kuna mayai na kuna karatasi ambazo mtu anaeza tumia kueka vitu hapo nje. Kuna pia nambari mtu anaeza tumia kutuma pesa.

Gari hizi zinauzwa na zimeekwa hapa ili watu wanaokuja kuziona wanaezaona ziko sawa na ziko rangi tofauti tofauti kama nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Gari zimepangwa kwa uwanja huu kwa laini, zote ni tofauti tofauti na zina rangi pia yenye ni tofauti. Kuna miti ambayo imemea hapo zenye ni refu sana.

Kwenye hili duka linauzwa maziwa. Linaitwa Kieni. Wamechora ng'ombe hapo kuonyesha hivyo. Kuna mtu ambayo amesimama hapo na anataka kununua. Hapo nje pia wameweka mtungi kubwa ya kuzieka.

Gari hizi zinataka kuuzwa na zingine kutengenezwa. Ziko na rangi tofauti tofauti, nyeusi, nyeupe. Zimepangwa kwenye foleni na hapo katikati, kuna njia ambayo mtu anaeza kupita ili kuzitazama.

Kuna watu wawili, mmoja ni mbaba na ameboeka sana kwenye duka lake. Hakuna watu ambao wanakuja kununua vitu ambazo anauza. Pia anapea watu huduma za M-Pesa ambazo mtu anaweza kuja kutoa pesa ama kuweka pesa.

Hapa wanauza vitu tofauti tofauti za mapambo. Hizi vitu huwa zinatengenezwa na Maasai. Unaweza ziweka kwa shingo, kwa mkono, kwa kiuno ama kwenye unataka. Zimetengenezwa kwa njia tofauti tofauti.

Wanaosha miguu za gari hapa, ni kama zimekimbia kwenye kuna matope. Wameeka sabuni kwa zote nne na wanaziekea maji ili kuzisafisha zikuwe safi.

Hizi ni mia moja mingi na wamechora rais wa kitambo hapo. Ni za Kenya anaeza zitumia kwa shughuli tofauti tofauti kama kununua vitu, kulipa karo ama kulipa deni.

Watu hawa ni wengi sana na wamekuja sokoni kununua vitu tofauti tofauti. Kuna wamama na pia kuna wababa. Wengine wamevaa kofia, na baba mmoja ameeka barakoa chini ya mdomo yake. Wanachagua nguo zenye rangi tofauti tofauti.

Gari hizi zimewekwa pamoja na niapa wanaziuza magari tofauti tofauti na mtu anachagua yenye anataka. Wamezieka kando kando na hapo kati kati kuna njia ambayo mtu anaweza pita ili kutazama. Wameziweka kwenye mvua ama maji iezi fikia. Wamejenga jengo kubwa.

Gari hili limesimamishwa hapa na hakuna watu ndani, ni kama wanangoja abiria. Ni nyeupe na hapo kando ya barabara, kuna waya ya stima ambazo zimepita na kuna pia miti ambazo zimemea.

Mzungu huyu anamuekea mafuta kwenye gari yenye ni nyeupe na bado ni mpya. Mtu huyo wa hiyo gari ameshikilia akingoja kuwekewa mafuta ili aweze kusafiri.

Mtu wa duka huyo amekaa hapo nje akingoja wateja ili kuwauzia maziwa. Hili duka linaitwa Mt. Kenya. Amepaka rangi na ameeka picha ya kitu ambayo anauza hapo kwa ukuta.

Gari hizi ni aina tofauti tofauti, zote zikona taa hapo nyuma na zinawaka. Kuna yenye ni nyeupe ,kuna yenye ni nyekundu. Zimeekwa zote kwenye laini kwa barabara na hakuna mtu ambaye anaziendesha.

Gari hili limesimamishwa mbele ya benki kuu. Wameandika nambari yake hapo mbele na inabeba abiria wengi sana. Hapa imejengwa vizuri na hakuna matope hapo chini. Kuna nyumba kubwa sana na kuna pia stima.

Gari hizi ni mingi sana, ziko tofauti tofauti. Kuna zenye ni rangi nyeupe, nyekundu na hata nyeusi. Zimepangwa hapo kwa wingi na mtu anaweza kuja kuona gari ambayo anataka ili kununua.

Kwenye kibanda hili, wanauza vitu tofauti tofauti. Wameandika hapo kwa karatasi bei na nambari ambayo wanatuma pesa. Wameeka ndizi na kamba juu, wamezifunga. Kuna maembe, kuna machungwa, kuna mihogo.

Hili duka linaitwa Darling, linauza vitu tofauti tofauti. Kuna viatu ambazo zimepangwa chini na zingine zimepangwa juu. Watu wanakuja kununua kitu ambacho wanataka, kuna za wasichana na pia kuna za wavulana.

Hapa kuna gari za kusafiri kutoka mahali moja hadi kwingine. Zimeekwa hapa na zinangoja abiria. Hapo chini kuna takataka ambazo watu wametupa na kuna nyasi ambayo imemea. Hapo kando ya hiyo gari kuna miti ambazo zimemea na ni refu.

Hapa ni sokoni na wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna mahindi, nyanya, kitunguu. Wauzaji hawa wengine wamesimama na wengine wameketi. Mtu anakuja kununua kile ambacho anataka kwa muuzaji wake.

Vitunguu hizi ni mingi sana. Kuna zenye zimeshukishwa zishapangwa na kuna zenye ziko kwa lori zinashukishwa. Mama huyu anangoja zote ziekwe chini. Amevaa kofia nyeupe na ameshika mgongo.

Hapa kuna jua na kumenyesha kwenye barabara kuna maji. Gari hili yenye haina nyuma, imebeba ingine yenye iko na rangi ya samawati. Inapelekwa kwenye kituo ya kutengenezwa na hapo kando kuna nyasi yenye imemea.

Kwenye duka hili wanauza aina tofauti za maziwa. Kuna zenye ziko kwa karatasi na zingine ziko kwa kibuyu. Mtu huyu amechora ng'ombe hapo ili kuonyesha kwamba anafanya biashara hili.

Hapa wanauza viatu tofauti tofauti. Zimepangwa juu ya wenzao na kuna mama ambayo anapita na kibeti yake hapo kando. Kwenye hili soko kuna vitu tofauti tofauti.

Kwenye hili soko kuna watu wengi na wanauza vitu tofauti tofauti. Kuna maembe, kuna ndizi ambazo zimewekwa hapo juu. Watu wanakuja kununua, kile ambacho wanataka kwa wauzaji hawa.

Kwenye soko hili wanauzwa vitu tofauti tofauti. Mwenye hapa anauza vitunguu, anauza ndizi na pia anauza vitu zingine. Ni kama ashauzia watu wengi na zimebaki ndizi tu kidogo ambazo ameziweka kwa ndoo.

Ni kituo cha gari. Kuna aina tofauti tofauti. Kuna yenye ni rangi nyeupe, nyeusi na hata nyekundu. Kuna wanaouza na kila mtu anaeza kuja hapa kuona. Imetengwa vizuri na iko na juu kabisa.

Hapa ni sokoni na kuna watu wengi sana, Kuna msichana ambaye amekaa na amevaa long'i na amebeba pia mkoba anangojea mtu. Hapo kuna duka ambayo wanauza maziwa yenye imeandikwa Mount Kenya, kuna kiti pia hapo mbele.

Hili duka wanauza vitu tofauti tofauti. Kuna mpira ambazo ziko hapo nje na pia kuna maji. Kuna watu ambao wamekaa hapo nje na wanaongea. Hapo nje pia wameeka kwamba wako na huduma za M-Pesa na za Airtel pia.

Duka hili wanauza vitu tofauti tofauti. Kuna vitu ambazo zimepangwa nje kama maji na pia hapo mbele wameandika kwamba wako na huduma za M-Pesa. Kuna mtu ambaye ananunua kitu mwenye amevaa vazi nyeupe.

Mama huyu anauza sokoni vitu tofauti tofauti. Kuna viazi, kuna kitunguu, kuna nyanya, kuna mboga na pia karatasi ambayo mtu ananunua akishaekewa vitu ambazo anataka.

Gari hizi zina rangi tofauti tofauti, kuna nyeupe kuna nyekundu. Kwenye mbele ya gari hizi zimeandikwa nambari zao. Hapa zimewekwa kwenye uwanja na kuna watu wenye wamesimama nje. Kuna pia miti hapo nyuma.